Soko hili ni soko la ndizi. Ndizi ambazo zinauzwa hapa ni ndizi ambazo ni mbichi. Ndizi hizi ni nyingi sana. Ndizi hizi zinaonekana zikibebwa na kutiwa ndani ya lori.

Hawa ni wakulima, wakulima hawa wana mitungi ya maziwa nyingi sana, mitungi ambazo zinashushwa kutoka kwenye lori, mitungi hizi zimejaa maziwa. Mkulima huyu amevaa nguo nyeupe, amebeba mtungi wa maziwa na kuugeuza katika ndoo moja kubwa.

Hili ni shamba. Shamba hili ni la ndizi. Shamba hili lina migomba ya ndizi. Migomba ambayo bado hayana mazao. Migomba hizi zimepangwa kwa mpangilio unaostahili.

Hawa ni ng'ombe. Ng'ombe hawa ni ng'ombe wa rangi tofauti tofauti ikiwemo kahawia, rangi nyeupe na rangi nyeusi. Ng'ombe hawa wamesimama kwenye dimbi la taka.

Hili ni shamba, shamba hili ni shamba la mahindi, mahindi yamepandwa kwa mpangilio unaofaa, nyuma ya shamba hili panaonekana kuna miti, miti mingi mirefu mirefu. Shamba hili lina mazao ambayo ni mahindi ambayo yana rangi ya kijani kibichi.

Hii ni shamba ya ndizi. Shamba hili limepandwa migomba ya ndizi nyingi sana. Migomba ya ndizi yamepangwa katika foleni, mpangilio ni mpangilio unaofaa. Migomba haya yana matawi ya kijani kibichi.

Ng'ombe huyu amesimama. Ng'ombe huyu ni ng'ombe wa rangi nyeusi. Ng'ombe huyu amefungwa kwenye mti. Ng'ombe huyu anaonekana kuwa mgonjwa. Ng'ombe huyu anaugonjwa wa ngozi.

Huyu ni muuzaji ,muuzaji anapanga ndizi. Mwuuzaji huyu ni muuzaji wa ndizi ambazo aimeiva. Ndizi ambazo zimeiva rangi yao ni manjano.

Shamba hili ni shamba la ndizi. Shamba hili limejaa migomba ya ndizi. Migomba ambayo yana rangi ya kijani kibichi. Kando ya shamba hili kuna majumba yanaonekana kwa umbali

Hili ni shamba la mahindi. Shamba hili linaonekana kuwa limeathiriwa baada ya kuvamiwa na magonjwa. Matawi ya mahindi hii haionekani kuwa ya muhimu sana kwa shamba.

Hili ni shamba. Shamba hili limepaliliwa. Kwa upande mwingine tunaona kuna shamba la ndizi. Shamba hili la ndizi lina migomba mirefu mirefu, migomba ambayo yana matawi ya kijani kibichi.

Shamba hili ni shamba la ndizi. Migomba ya ndizi yana mazao ya ndizi, ndizi ambao ni rangi ya kijani kibichi. Migomba hizi yana matawi. Matawi ya migomba hizi ni matawi ya rangi ya kijani kibichi.

Ng'ombe hawa wamelala uwanjani.Ng'ombe hawa wamenona.Ng'ombe hawa wanaonekana kuwa wameshiba. Nyuma ng'ombe hawa kuna uwanja ambao kuna nyasi, nyasi ambao ni rangi ya kijani kibichi.

Hili ni shamba, shamba hili nila ndizi. Shamba hili lina migomba. Migomba mirefu mirefu. Migomba yenyewe ina mazao, mazao ambayo ni ndizi, ndizi ambazo ni za rangi ya kijani kibichi.

Hili ni shamba la ndizi. Shamba hili lina migomba mirefu mirefu. Mkulima anaonekana akisimama kando ya shamba hili. Mkulima anakagua mimea yake. Nyuma ya mkulima huyu kuna majumba ambayo yamejengwa.

Hili ni shamba. Shamba hili ni la ndizi. Mkulima anaonekana akichunguza shamba yake. Mkulima huyu amevalia nguo nyekundu. Shamba hili lina ndizi kubwa kubwa.

Mkulima huyu ako kwenye barabara na bodaboda yake. Mkulima huyu anaonekana akisafirisha mitungi. Mitungi hizi ni mitungi za kubebea maziwa. Mitungi hizi ni mitungi zaidi ya nne.

Hii ni shamba ya ndizi. Shamba hili lina migomba ya ndizi, ndizi ambayo ina mazao mengi, ndizi ya muhimu sana. Shamba hili ni la ndizi ambayo yana matawi ya kijani kibichi.

Hii ni shamba, shamba hili ni shamba la ndizi. Shamba hili limejaa ndizi nyingi. Migomba ya ndizi bado ni michanga. Migomba hizi yana matawi ambayo yana rangi ya kijani kibichi.

Ndama wawili wamelala mchangani. Ndama hawa wana rangi mbili, rangi nyeupe na rangi nyeusi. Nyuma ndama hawa kunaonekana kuwa kuna nyasi.

Wakulima wawili wanasaidiana kumwosha ng'ombe mmoja.Ng'ombe mwingine amesimama kando ya mkulima ambaye haoshwi.Ng'ombe hawa ni wawili, ng'ombe hawa wana rangi tofauti tofauti, mmoja akiwa na rangi nyeusi na nyeupe naye mwingine ana rangi nyekundu.

Huyu ni mkulima. Mkulima huyu ako ndani ya zizi la ng'ombe. Mkulima huyu anaonekana akiwa na paipu ya maji, paipu ambayo rangi yake ni ya rangi ya kijani kibichi. Mkulima huyu anawanyunyuzia ng'ombe maji, ng'ombe ambao ni weupe.

Hili ni soko. Soko hili ni soko la ndizi. Ndizi zinaonekana zikiwa zimepangwa sakafuni. Nyuma ya ndizi hizi kuna watu ambao wanaonekana wakizichunguza. Kuna wauzaji ambao wamesimama wengine wakiwa wameinama.

Mkulima huyu amechuchumaa. Mkulima huyu anakamua ng'ombe. Mkulima huyu anakamua ng'ombe akieka maziwa kwenye mkebe. Ng'ombe amesimama kutulia kukamuliwa.

Hili ni shamba la ndizi. Shamba hili lina mgomba wa ndizi. Mgomba ambao tayari ina mazao ambayo ni ndizi. Mgomba huu ina matawi ya kijani kibichi.

Wakulima hawa wanaungana mikono na kusaidiana kuwaosha ng'ombe wao. Ng'ombe hawa wanaoshwa ili kuepuka magonjwa ya ngozi, ambayo huenda ukaathiri maisha ya ng'ombe.

Hii ni shamba wa ndizi. Shamba hii ina ndizi nyingi. Kuna migomba ya ndizi tofauti tofauti, kulingana na urefu na aina ya ndizi. Katika shamba hili kuna wakulima watatu, mmoja akiwa amechuchumaa na wawili wakiwa wamesimama.

Ng'ombe huyu anakamuliwa. Ng'ombe huyu ni wa rangi nyeupe na madoadoa ya rangi nyeusi. Anakamuliwa kutumia mashine ya kukamua. Mashine hii inafanya kazi kuwa rahisi.

Shamba hili ni la ndizi kwa kuwa tunaona migomba ya ndizi zaidi ya nne. Nyuma ya shamba hili kuna miti mingi ambayo haijapangwa kwa njia yeyote, yaonekana kuwa ni msitu.

Hili ni zizi la ng'ombe. Zizi hili lina ng'ombe wengi sana. Wengine wako katika upande wa kushoto na wengine upande wa kulia. Wale wa upande wa kushoto wanaonekana kuwa wakila.

Huyu ni mkulima, mkulima huyu anahudumia ng'ombe wake. Mkulima huyu anawanyunyuzia ng'ombe hawa dawa, ili kuepuka magonjwa mengine.

Shamba hili ni la ndizi, kwa kweli tunaona migomba ya ndizi mingi ambayo ni mirefu, pia tunamwona mtu wa kike, ambaye yaonekana kuwa ni mkulima wa shamba hili.

Mkulima amebeba panga mkononi. Panga hiyo anaitumia kukatia ndizi kutoka kwenye mgomba wake. Kando yake amesimama mama ambaye amebeba mtoto mgongoni. Mama mwenyewe amevalia nguo ya rangi nyekundu.

Mahindi yanaoneka kuwa yameanikwa sakafuni, pia kuna mtu ambaye pale amechuchumaa akiwa amevalia nguo nyeusi tititi, akisaidia kudondoa mahindi ambayo yameanikwa pale sakafuni.

Kuna kijana pale ameshikilia kibuyu yenye rangi ya manjano ambayo inaonekana kuwa anamwanga maziwa kwenye ndoo, naye msichana amechuchuma hapo kando yake, akiwa amevalia nguo nyekundu akimsaidia kumwaga maziwa hayo.

Mtu huyu anakamua ng'ombe wake. Ng'ombe ambaye yuonekana ni kwa rangi nyeupe. Amechuchumaa akikamua ndani ya ndoo. Ng'ombe huyu ana pembe ya maajabu, pembe moja ikiangalia juu na ingine ikitazama chini.

Mkulima huyu ako shambani. Mkulima huyu ameushika ndizi. Ndizi ambao uko kwenye mgomba wake. Mkulima huyu amevaa nguo ya rangi ya blue , akiukagua shamba lake.

Mkulima huyu amesimama shambani. Mkulima huyu anavuna mahindi. Shamba hili ni shamba la mahindi. Mkulima amebeba mahindi mkononi.

Mtu huyu anaonekana akigeuza maziwa kwenye mitungi. Mitungi anayogeuzia maziwa ni ya nyeupe pepepe, naye mtungi ambayo amebeba mkononi ni ya rangi ya buluu.

Mwanaume anafanya kazi katika maabara. Amevaa koti jeupe la maabara. Anaonekana akifanya majaribio au kupima kitu kwa kutumia vifaa vya maabara.

Hili ni shamba la ndizi. Shamba hili lina migomba. Mgomba huu unaonekana kuwa na majani ya rangi ya kibichi. Ni kweli kuna miti ambayo yamepandwa kando ya shamba hili.

Kuna mche mchanga wa kijani ambaye moja imepangwa baada ya ingine. Miche haya yamewekwa kwenye mifuko mieusi ya plastiki yakingonja kumea.

Kuna ng'ombe ambaye anakamuliwa. Anakamuliwa maziwa yakitiwa kwenye ndoo nyeupe pe pe pe. Ng'ombe huyu amefungwa na kamba mguuni. Naye mtu ambaye anamkamua amevaa nguo ya kijani.

Ng'ombe huyu anakamuliwa kutumia mashine . Mashine hii husaidia kukamua ng'ombe kwa haraka na pia kuhakikisha kuwa kazi yenyewe imefanywa kwa njia ambayo inastahili.

Kuna ng'ombe zaidi ya wawili, wakiwa wa rangi nyeupe na nyeusi. Ng'ombe hawa ni kama wanakamuliwa na wanakamuliwa na watu wawili, maziwa yakiwa yanatiliwa kwenye mikebe.

Upande wa kushoto kuna shamba ambalo ni ya ndizi. Shamba hili lina magomba mirefu mirefu. Upande wa kulia kuna miti. Miti ya aina tofauti tofauti.

Hili ni soko. Soko hili limejaa matunda. Aina ya matunda yanayoonekana kwenye soko hili ni ndizi. Ndizi ambazo zimeiva na ndizi ambazo bado ni mbichi.

Shamba hili ni la ndizi. Migomba ya ndizi yamepangana kwa njia inayostahili ,Shamba hili lina mazao mengi kwa kuwa tunaona ndizi nyingi mno, ni kweli shamba hili limetunzwa mno.

Mkulima huyu amechuchumaa shambani. Anaonekana akidondoa mboga shambani. Mkulima huyu amevaa mguo ya rangi nyeusi. Kando yake kuna mimea ya ndizi.

Hili ni zizi la ng'ombe. Zizi hili lina ng'ombe zaidi ya ng'ombe watano. Ng'ombe hawa wanaonekana wakila nyasi. Mbele ya ng'ombe hawa kuna bidhaa kwenye magunia.

Hili ni shamba, shamba hili ni la ndizi. Upande wa kushoto kuna miti na upande wa kulia kuna migomba ya ndizi ambayo yana majani mabichi.

Mkulima huyu anakamua ng'ombe wake. Ng'ombe wake ana rangi nyeupe na nyeusi. Ng'ombe wake anaonekana kuwa ameshiba, kwa vile tumbo yake ni kubwa.

Hili ni shamba. Shamba hili lina ndizi. Upande wa kulia, kuna mimea ambayo yaonekana ni mmea wa mahindi. Upande mwingine, kuna miti.

Mkulima huyu amesimama shambani. Nyuma yake kuna migomba ya ndizi mirefu mirefu. Upande wa kushoto kuna miti mirefu mirefu, miti ambayo yana majani ya kijani kibichi. Mbele yake kuna ndizi.

Mkulima amesimama upande wa kushoto wa ng'ombe. Ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe. Mkulima mwenyewe amevalia nguo nyeupe na viatu vyeupe. Kando yake kuna maji inatiririka kutoka kwenye mrija.

Mkulima huyu amechuchumaa. Mkulima huyu anachuchumaa akikamua ng'ombe. Ng'ombe huyu ni ng'ombe wa rangi nyeusi na nyeupe. Anakamua maziwa ndani ya mkebe. Mkulima huyu amevalia nguo ya rangi ya buluu.

Hii ni shamba ya ndizi. Shamba hii ina migomba, mirefu kwa mifupi. Migomba hii inaonekana kuwa na matawi ya kijani kibichi, matawi mengine yakiwa yamekauka. Ni kweli upande huu mwingine kuna miti mingi.

Shamba hili ni shamba la ndizi. Upande wa kushoto migomba yaonekana kuwa hayana mazao na upande wa kulia, migomba yaonekana kuwa yana mazao. Kwa kweli zao ni kubwa kubwa.

Huyu ni mkulima. Mkulima huyu ni wa kike. Mkulima huyu amevaa nguo ya rangi nyeupe. Mkulima huyu amesimama karibu na mgomba wa ndizi, akiushikilia ndizi.

Huyu ni mkulima. Mkulima huyu amesimama kati ya shamba yake. Shamba ambalo linaonekana kuwa ni shamba la mahindi. Mkulima huyu amevuna mahindi. Ni kweli amebeba mahindi mkononi.

Hizi ni mashini , mashini za kiteknolojia. Mashine hizi zinasaidia kwa ukamuzi wa ngombe. Mashine hizi zina maziwa ndani yao. Ni kweli matumizi ya mashine hizi zinafanya kazi iwe rahisi zaidi.

Mkulima huyu anakagua maziwa. Maziwa yako kwenye mitungi. Mkulima huyu amevaa nguo ya rangi blue . Mkulima huyu amevaa barakoa.

Soko hii ni ya kuuza ndizi, muuzaji amevalia nguo nyekundu nao wauzaji wengine pia wamesimama wakiuza ndizi zao, ni kweli ndizi ni rangi ya manjano.

Hili ni shamba. Shamba hili ni la ndizi. Shamba hili lina migomba mirefu na migomba mifupi. Migomba yanaonekana kuwa na matawi ya kijani kibichi.

Mkulima huyu anakamua ng'ombe. Ng'ombe wake ni wa rangi nyeupe. Mkulima huyu amevaa nguo nyeusi. Mkulima huyu ana kofia kichwani.